Mwanamke akipimwa joto la mwili, muuguzi anatumia kifaa maalum mkononi, wote wawili wamevaa barakoa kwa usalama. Muuguzi amevaa kinga na ngao ya uso, ni sehemu za hatua za kinga dhidi ya magonjwa.

Mama na mtoto chini ya chandarua cha samawati. Wameketi kitandani, wamelindwa dhidi ya mbu. Inaashiria juhudi za kuzuia malaria na kulinda afya ya jamii jijini.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa. Amevalia koti jeupe . Ameketi na kutumia mashine maalumu kukagua macho ya kijana aliyesimama. Mazingira ni ya kliniki, yenye meza na vifaa vingine vya matibabu.

Kufundisha kuhusu malaria inaonyesha kinga na udhibiti. Mama na mtoto wake wamelala ndani ya chandarua. Kuna nembo za National Malaria Control Programme kuashiria programu ya afya ya umma.

Ya simu au mobile clinic ina nebo ya beyond zero . Ina madirisha na alama ya msalaba wa blue , liinaotoa huduma za afya kwa wote, hasa mashinani, au sehemu mbali mbali zilizo mbali na jiji.

Kikundi cha watu wazima wakiwemo wanawake na wanaume wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali. Mwanamke mmoja ana mtoto mchanga mikononi, akitabasamu kwa furaha. Wengine wote wanaonekana wakifurahia tukio hilo.

Lori jeupe lilobadilishwa kuwa kliniki ya meno inayotembea, ikiitwa Astrodental Clinic, limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, ikionyesha huduma za afya zinazotolewa kwa jamii, katika maeneo mbalimbali au mashinani.

Wanawake watatu wamekaa nje. Mmoja ameva barako na anashikilia chupi. Wengine labda wanafunzi wanatabasamu na kushikilia chupi zenye michoro tofauti. Inaonekana ni mpangilia wa afya kwa jamii.

Meno ya mtu yanasafishwa. Mswaki wenye rangi ya zambarau unasugua. Yanaonekana meupe na safi, muhimu sana kupiga mswaki kila siku. Inasaidia kuzuia magonjwa ya kinywa.

Manne ya juu ya mbele yakipakiwa kemikali nyeupe na brashi ndogo ya blue . Utando unaonekana juu ya jino la pili. Utaratibu huu unalenga kulinda neno dhibiti ya kuoza na kuimarisha afya ya kinywa.

Mwanaume anaosha meno yake, anapiga mswaki kwa uangalifu. Mswaki mweupe na bluu unaonekana ukisafisha. Uso wake una ndevu fupi. Licha inalenga afya ya kinywa.

Akiwa kliniki ya meno akipokea matibabu ya meno daktari anatumia kifaa cha buluu chenye mwanga amevaa miwani ya kinga yanaonekena meupe kando kuna nembo ya all smile dental

Kabla na baada ya matibabu ya meno. Juu meno inaonekana ikiwa na pengo kubwa, chini baada ya matibabu. Imeungana vizuri na inaonekana kuwa sawa na nadhifu. Hii inaonyesha mafanikio ya huduma za afya ya meno.

Daktari wa meno ameshika kifaa cha kusafisha meno. Amevaa kinga ya buluu. Kifaa hicho kina ncha kali na kinatumika kutibu matatizo mbalimbali ya meno. Huu ni mfao wa vifaa vinavyotumika katika huduma za afya ya meno hapa nchini.

Mgonjwa akipokea huduma ya meno. Mikono miwili iliyovalia king za buluu inashika vifaa vya meno ikielekea kinywani mwa mgonjwa. Tabasamu linaonekana wazi likionyesha labda kurudhika na utulivu wakati wa matibabu. Mazingira yanaonyesha kliniki ya kisasa.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe, barakoa na kinga akihudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum mdomo wazi, daktari anatumia zana za meno kuchunguza, inaonekana kliniki ya meno.

Shule wakiwa nje wamevalia sare. Msichana mmoja anashikilia mamba na kucheza na mwingine anayeonekana kupiga mswaki. wanafunzi wengine wamekaa kwenye benji refu la blue .

Watu wakitembea kwenye maji ya mafuriko. Yana rangi ya tope na yanafika. Wamevalia nguo za kawaida na nyumba zinaonekana kufurika. Ni hali ngumu ya maisha kutokana na janga la asili jijini.

Wanaume wawili wamevalia suti za manjano za kujikinga na barakoa. Wanasukuma mgonjwa aliyelala kwenye machela. Wapo nje na nyuma yao kuna sanamu za wanyama. Inaonekana ni eneo la kukabiliana na dharura au janga labda hospitali au kituo cha afya.

kwenye maji mengi yaliyotuama. Wamevalia jaketi za kuokoa maisha. Mmoja amebeba ndoo kichwani. Wanaonekana wakihama kutokana na mafuriko. Wanapitia katikati ya mto uliofurika.

Juhudi za kukabiliana na mafuriko kenya kuna choo cha nje na tanki kubwa la maji. chini kuna makazi ya mda yaliyotengenezwa ishara ya msaada kwa waadhirika wa mafuriko.

Eneo lililofurika; wanaume wawili wamevalia sare mmoja wa msalaba mwekundu, wamesimma ndani ya maji. Kuna jengo la shule lililofurika nyuma ni ishara ya majanga ya asili.

Ulio katwa miti mingi huku mazingira yakiwa yameharibika. Kulala chini kuna mzoga wa kulungu kuashiria athari mbaya ya ukataji miti. Iliyobaki imesimama mirefu. Anga linaonekana wazi.

Mkulima amevaa kofia ya manjano akikusanya nyanya zilizoiva kutoka shambani. Nyekundu zimetundikwa kwenye mimea mirefu zikionyesha mavuno mazuri. Anaweka nyanya kwenye sanduku la mbao. Udongo unaonekana umelimwa vizuri ishara ya kazi ya kilimo.

Chumba cha kliniki au hospitali chenye kuta nyeupe na sakafu ya vigae. Kitanda cha uuguzi kiko katikati na meza ya daktari yenye viti viwili. Rafu ndefu zimejaa vitu vya matibabu. Kuashiria kuwa ni kituo cha huduma za afya hapa Nairobi.

Kiti cha meno cha kisasa. Kina rangi ya buluu na nyeupe. Juu yake kuna taa angavu na skrini ya kifuatilia. Karibu kuna zana mbalimbali za meno zilizo pangwa vizuri. Sakafu ni ya vigae. Inaonekana ni kliniki ya meno iliyo andaliwa.

Mashine ya kisasa ya matibabu, inaonekana kama kifaa cha hospitali. Ni nyeupe na buluu na ina nyaya nyingi. Ipo tayari kutumika kwa uchunguzi au matibabu.

Mfanyikazi wa afya, akitayarisha sindano. Amevalia kinga nyeupe na koti la daktari. Anakunja pamba mkononi mwake. Kando yake kuna vifaa vya matibabu, ikiwemo sindano na karatasi za rekodi za matibabu.

Kwenye kompyuta na vifaa vya ofisi ya daktari kichunguzi kinachoonyesha picha ya x-ray chini kuna cpu na juu mazingira yana ukuta wa buluu mezani kuna kadi ambayo hunakiliwa matukio ya mgonjwa.

Daktari au mhudumu wa afya akijaza fomu. Mgonjwa ameketi mbele yake amefunuliwa blanketi. Kuna dawa na karatasi nyingi mezani. Inaonekana ni kliniki au hospitalini jijini.

Mwanaafya amevaa kijani akimskuma mgonjwa kwenye kiti cha magurudumu hospitalini. Kuna viti vya kusubiria vyekundu na watu wengine wakiwa wamesimama. Eneo lote linaonekana kuwa sehemu ya mapokezi au ukumbi wa hospitali.

Mtu amekaa akiegemeza kichwa mezani, kompyuta yake ikiwa wazi mbele yake, huku kikombe cha kahawa kikiwa karibu. Anaonekana kulemewa na kazi au msongo, akionyesha uchovu wa kifikra na kimaumbile. Rangi za picha ni tulivu, zikisisitiza hali ya uchovu na huzuni.

Miguu ya mtu iliyofungwa minyororo mizito vifunganisho vya chuma vimefungwa kwenye kifungo cha mguu mtu amevaa viatu vya plastiki inaashiria hali ngumu ya mateso au kifungo.

Msongo la uwamazishaji kuhusu afya ya akili. Linauliza, Je, msongo wa mawazo unakufanya uwe mgonjwa? Na linahimiza kujua jinsi msongo unavyoathiri afya ya kimwili. Chini kuna picha ya mwanamke akionekana amelala na neno Jamaica linaonekana. Lina taarifa ya tukio la mtandaoni.

Kifurushi cha dawa za afya kimeandikwa health aid vitamin b99 complex . Inaonekana ni vitamini muhimu kwa afya njema. Ni bidhaa ya kisasa ya matibabu.

Dawa ya paracetamol infusion yenye mililita mia moja inaonyesha taarifa za matumizi na kuna chupa ya dawa yenyewe ikionyesha mbinu ya kisasa ya matibabu. Inatumika hospitalini.

Chupa kubwa ya dawa inayoitwa Beta-mol Paracetamol Tablet BP inaonekana. Chupa hiyo ni nyeupe na ina lebo yenye rangi nyekundu na nyeusi. Imeandikwa kuwa ina vidonge elfu moja pamoja na maelezo ya matumizi. Hii ni dawa ya kutuliza maumivu, labda hupatikana hospitalini au kwenye maduka ya dawa makubwa.

Mtoto mchanga kitandani. Mtaalamu wa afya amevaa kinga akishika sindano ndogo. Mtu mwingine amesimama karibu inaashiria huduma ya matibabu kwa watoto wachanga.

Wawili wamevalia barakoa wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani na bluu. kinaonekana kuwa nje. Watu wengi na majengo yanaonekana kwa nyuma ishara ya umuhimu wa usafi.

Mtoto mchanga amelala hospitalini. Mzazi au mlezi anashika kichwa kwa upole. Amevaa kofia ndogo, inaashiria upendo na utunzaji baada ya kuzaliwa kwake.

Mkono wa mtoto ukiwa na alama nyekundu ndogo ya sindano labda baada ya chanjo. Eneo hilo linaonekana ndogo na limeanza kupona. Ngozi ni laini, inaonyesha umuhimu wa chanjo kwa watoto wadogo.

Wanafunzi wakiwa wamebeba watoto wadogo wodini. Wote wamevaa mashati meupe na sketi zenye miraba. Wapo wodini wakiwatunza watoto ambao ni wachanga.

Mpira wa miguu lina fremu iliyo pakwa rangi nyekundu na nyeusi. Wavu mweusi ni rahisi kubeba. Hutumika viwanjani hasa wakati wa mashindano wa mpira wa kandanda.

Bondia akijifunga ngumi yake. Amevalia kinga moja ya kijivu na mkono wake umefungwa kitambaa. Nyuma yake kuna umati wa watu, waliokusanyika kutazama. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, labda uwanja wa mchezo au eneo la umma.

Mkono wa mtu ukiashiria maumivu kwenye eneo la kifundo. Rangi nyekundu imetumika kuonyesha maumivu makali. Inaweza kuwa jeraha la michezo au shida nyingine ya kiafya.

Mwendeshaji baiskeli anapumzika chini ya mlima. Ameanguka au anapumzisha mguu wake. Kichwa kimefunikwa na kofia ya chuma. Baiskeli imelala karibu. Mazingira ni ya mawe na nyasi.

Iliyo vimba na kuonyesha rangi ya zambarau na nyeusi, ikionyesha jeraha au mchimbuko. Sehemu iliyo adhrika ni kifundo. Ngozi inaonekana imetanuka na kubadilika rangi.

Mti wenye majani mabichi na matunda madogo, machache yenye rangi ya kijani, unaonekana kama mmea unaotumika kwa dawa asili mjini.

Shamba la mihogo lenye majani mengi ya kijani kibichi na shina nyekundu. Imepandwa kwenye mistari na mengine ya pori inaonekana nyuma. Ishara ya kilimo cha mazao ya mizizi.

Mmea wenye majani mapana ya kijani kipichi, yamejikunja kidogo. Kwa mbali udongo na juu limechomoza, linaangaza mazingira,.Mmea unaweza kuwa wa ndizi au mwingine unaofanana.

Majani marefu yanayoelekea chini unaonekana kustawi porini au kando ya uzio anga la samawati linaonekana juu mmea huu unatumika katika dawa za asili

Kwenye majani mabichi yaliyostawi, ukiwa umelimwa katika bustani au shamba. Inaonekana kuwa ni mazingira ya asili na mengine imeuzunguka, ishara ya dawa za asili.

Ndizi changa zikikua kwenye mgomba. Ziko kijani kibichi na zimeshikana pamoja. Chini yake kuna ua lenye rangi la zambarau. Majani makubwa yanaonekana. Inaonyesha uzalishaji wa matunda hasilia.